Soko limejaa tele na mavazi raisi za aina yeyote kuna mashati manne za wanaume kwa wake zote kwa pamoja ziko katika soko hili.